Mafundi ya umeme wakiendelea na kazi ya kutengeneza au uunganishaji wa umeme, mmoja wa wafundi amepanda ngazi ndefu ya rangi ya chungwa iliowekwa kwenye guzo ya umeme akiwa amevaa mavazi ya kazi na kofia ya usalama. Fundi mwingine anaoenekana chini akisimama karibu na guzo labda akimsaidia mwenzake au akisubiri zamu yake.

Kituo cha kupoza umeme chenye nyaya nyingi na nguzo za chuma zinazobeba umeme, zikiashiria usambazaji wa umeme. Anga linaonekana kuwa wazi au lina mawingu kidogo.

Kituo cha kusambaza umeme chenye miundo mikubwa ya nguzo za chuma na nyaya za umeme ,kituo hicho kimezungukwa na uzio na kuna mabango mawili ya samawati, chini kuna kokoto zilizotandikwa na njia iliyotengenezwa kwa vigae.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu ikiwa imesimama wima katikati ya mandhari ya wazi. Nguzo hiyo imetengenezwa kwa chuma na ina muundo wa kimiani.

Mandhari ya wazi yenye nguzo kubwa ya kusafirisha umeme. Nguzo hizi za chuma zenye miundo tata, zimepangwa kwa mfululizo zikipotelea mbali upeponi zikibeba nyaya za umeme zinazovuka angani.

Nguzo ya umeme iliyosheheni nyaya nyingi zilizounganishwa kwa fujo, zikipanda angani. Nyuma ya nguzo kuna anga lenye mawingu meupe na samawati na sehemu ya jengo la rangi ya kahawia lenye madirisha kadhaa iliyoonekana upande wa kulia chini.

Kituo cha kupoza au kusambaza umeme, inaonekana kuna safu ndefu za nguzo za chuma zinazobeba nyaya nene za umeme na vifaa vingine vya kupoza na kusambaza umeme. Vifaa hivi vimepangwa kwa mpangilio maalum na vinajumuisha nyaya za umeme. Chini ya nguzo, kuna eneo la kokoto au changarawe.

Kiwanda kinachotoa moshi mwingi angani. Moshi huo ni mweupe na mzito ukitanda angani ukiashiria shughuli kubwa ya uzalishaji.

Kwenye kituo vya umeme, wanaume wawili wanatembea wakiwa wamevaa koti ya kuakisi mwanga katika eneo lililojaa nguzo za umeme na wanaaminika kuwa ni wafanyakazi au wahandisi wa mahali hapo.

Swara anatembea katika eneo lenye udongo au mchanga. Swara huyu ana rangi ya kahawia dhahabu iliyokoza upande wa juu wa mwili wake na tumbo lake la chini jeupe. Ana pembe ndefu zilizopinda zenye ncha kali, ambazo ni sifa bainifu ya swara dume.

Kundi la tembo wakiwemo tembo wawili wakubwa na tembo mdogo mmoja. Tembo hawa wakubwa wanaonekana kuwa wanawake na mmoja wao amemukinga na kumlinda tembo mdogo ambaye anaonekana kuwa mtoto wao.

Kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wasichana wakitumia kompyuta katika chumba kinachoonekana kuwa cha kompyuta au darasa. Wasichana wawili wa mbele wamevaa sare za shule za rangi ya samawati, wanaonekana wakishirikiana au kujadiliana jambo fulani waliotazama kwenye skrini ya kompyuta.

Msafara mrefu ya magari ya watalii yaliyopanga foleni kwenye barabara ya vumbi katikati ya pori. Magari haya yanaonekana kuwa magari ya safari baadhi yakiwa na paa zinazoweza kufunguka kwa ajili ya kuangalia wanyamapori.

Chui akiwa amelala kwenye nyasi zilizokauka akipumzika na ngozi yake ina madoadoa meusi yanayomtambulisha na anaonekana kutazama upande wa kulia. Nyasi zilizomzunguka zina rangi ya kijani hafifu na kahawia.

Kundi la ndege, aina ya korongo, wanne wakiwa wamesimama kwenye ardhi yenye mchanga au udongo. Ndege hawa wana manyoya ya kijivu, rangi nyeupe na rangi ya kahawia kwenye mabawa yao na wanatambulika kwa taji zao za dhahabu kichwani.

Mtu wa rangi nyeusi anakunywa maji kupitia mdomo wake huku akishika karatasi iliyo na maji ndani huku akitazama juu.

Twiga watatu wakiwa katika mazingira ya asili. Twiga wa tatu mdogo anaonekana kwa umbali, nyuma ya wale wakubwa. Kichwa chake kikichungulia juu ya mti. Wote wana rangi yao ya asili ya kahawia na madoa meusi. Na shingo zao ndefu zinajitokeza juu ya vichaka vilivyozunguka.

Mwanamke amesimama karibu na mapipa matatu ya kupikia. Anaonekana kuwa katika eneo la jiko au mahali pa kupikia. Mapipa hayo yamewekwa juu ya miundo ya motofali au udongo.

Swara anakimbia kwenye nyasi ndefu, zilizokauka, zenye rangi ya kahawia isiyokolea. Tumbo jeupe na mistari myeusi, kwenye pande zake huku akiwa na pembe ndefu zilizopinda nyuma.

Kundi la twiga wakitembea katika eneo wazi linaonekana kuwa savana, anga ni ya samawati safi na lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa nzuri eneo la chini lina nyasi za kijani kibichi na vichaka vichache vilivyotawanyika.

Simba wawili wakiwa wamekaa katika mazingira ya asili. Simba dume, aliye upande wa kulia, ana manyoa meusi, na mazito yaliyozunguka kichwa chake. Ambayo huitwa taji, na anaonekana kutulia, macho yakiwa yamefumba au kiasi yamefunikwa. Simba wa jike aliyepanda wa kushoto, ana rangi ya kahawia dhahabu, na anaonekana akiangalia upande wa kushoto kidogo.

Eneo lililoadhirika na mafuriko ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika ardhi na kufikia majengo. Mbele kuna nyumba za mabati zilizoonekana kuharibika na zikizama kwenye maji. Nyuma ya nyumba hizo kuna jengo kubwa la ghorofa.

Mwanafunzi aliyevalia sare rasmi za shule. Amesimama mbele ya umati, nje ya darasa, huku mpiga picha akimpiga picha anapojieleza kwa umati huo wa watu.

Mandhari ya makazi yasiyo rasmi, yaliyo karibu na chanzo cha maji, pengine mto mdogo au mtaro. Katika sehemu ya mbele, kuna rundo kubwa la takataka na uchafu, lililorundikwa kwenye kingo za maji , likionyesha hali isiyosafi ya mazingira.

Kifaru wawili, mmoja akiwa mkubwa na mwingine mdogo, wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu zenye rangi wa dhahabu. Kifaru mkubwa yuko upande wa kushoto na anapembe mkubwa inayoonekana wazi na anaonekana akichunguza mazingira. kifaru mdogo anayeonekana kuwa mtoto yuko upande wa kulia na anapembe ndogo zaidi.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ukielekea mbali. Ndani ya mfereji huo kuna bomba kubwa la maji au la kupitisha vitu vingine likiwa limetandazwa chini. Upande wa chini kushoto wa bomba kuna maji machache yaliyotuama kuashiria labda mchakato au ujenzi wa kuvunja kidogo.

Watu wawili wanafanya usafi kando ya mto au mkondo wa maji. Mtu wa kwanza aliye upande wa kushoto amevaa fulana ya samawati na suruali nyeusi. Ameinama akichukua uchafu kutoka ardhini. Mtu wa pili aliye upande wa kulia amevaa fulana yenye milia ya samawati na nyeupe na suruali nyeusi naye pia anainama akifanya usafi.

Mandhari ya makazi duni ambapo kuna kijana amesimama karibu na mkondo wa maji machafu. Kijana huyo ambaye amevaa fulana ya rangi ya chungwa anaonekana ameshika mpira au bomba refu labda akijaribu kuchota maji au kufanya shughuli nyingine inayohusiana na maji.

Wachezaji wengi takriban kumi na mbili wakiwa wamejipanga kwa safu na kutumbuiza densi. Wote wamevaa mavazi yanayofanana na yanayojumuisha sketi fupi za rangi ya machungwa na vilemba vya kiafrika vya kahawa na batiki.

Simba jike amelala kwa utulivu juu ya kilima kidogo au uvimbe wa udongo wenye nyasi, akitazama upande wa kushoto. Simba huyo na rangi ya kahawia iliyokoza na anaonekana kuwa katika mazingira ya wazi, pengine hifadhi ya wanyama pori au mbuga.

Simba wawili dume. Simba wa Kwanza tuko upande wa kushoto na anaonekana akufungua mdomo wake kama kwamba anaguruma . Ana manyoya mengi shingoni yenye kahawia iliyokoza. Simba wa pili Yuko upande wa kulia chini kidogo na yule wa kwanza na anaonekana ametulia.

Mandhari ya utulivu karibu na maji. Katika sehemu ya mbele kuna ziwa au bwawa lenye maji tulivu yanayoakisi mandhari karibu. Kando ya maji kuna majengo kadhaa yenye paa za kahawia.

Simba jike, akiangalia moja kwa moja macho yake angavu yanaonekana kuwa macho sana yakiashiria dhaabu au udadisi. Wavu wa chuma unaonyesha kuwa simba huyu yuko ndani ya zizi au eneo lililofungwa labda hifadhi ya wanyamapori au bustani ya wanyama.

Tembo mdogo labda ndama ,mwenye rangi ya kahawia. Anatembea na maskio makubwa yaliyo wazi. yanaashiria labda anaskia joto. Mkonga wake umelala chini kidogo.

Mazingira ya makazi duni au mtaa wa mabanda yenye hali isioridhisha ya usafi na miundo mbinu kuna mkondo mdogo wa maji machafu au mto uliopita katikati ya taka nyingi zilizotapakaa na mimea midogo iliokauka. Mabomba ya kijani kibichi yanaonekana yakipita juu ya mkondo huo wa maji.

Makazi ya watu yaliyojaa kupita kiasi yanayofanana na mtaa wa mabanda. Nyumba nyingi zimejengwa karibu karibu sana na zinaonekana kuwa na paa za mabati yaliyoshika kutu zikionyesha hali duni ya maisha.

Wanaume watatu wakiwa katika eneo kubwa lililojaa takataka za kila aina, zikiwemo plastiki, nguo na uchafu mwingine. Wote wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazong'aa, na wanaonekana wakitumia vijiti au zana zingine kuchunguza au kusanya vitu kutoka kwenye takataka.

Mamba mkubwa akiwa ameganda kwenye maji karibu na ukingo wa ziwa au mto. Sehemu kubwa ya mwili wake ikiwemo mgongo wake wenye maganda na kichwa, unaonekana wazi juu ya maji huku mkia wake ukiwa umelala ndani ya maji.

Mfanyikazi akiwa amevaa nguo za kikazi za samawati na kofia ngumu ya manjano akichuchumaa karibu na bomba kubwa la maji la rangi ya kijani kibichi, anaonekana akifanya kazi kwenye unganisho au urekebishaji wa bomba hilo.

Rundo kubwa la taka za plastiki zilizobanwa na kupangwa katika madundo makubwa labda kwenye kituo cha kuchakata taka. Rundo moja lina chupa za plastiki zilizobanwa zikiwa nyingi za rangi ya samawati na nyeupe.

Rundo kubwa la takataka na uchafu ,lililotapakaa mbele ya mandhari ya makazi. Kuna rundo la uchafu ambalo linaonekana kua takataka mbali mbali, ikiwemo plastiki na vitu vingine, vinavyofanana na taka za nyumbani au za viwandani.

Mto unaonekana kuwa mchafu sana, ukiwa na rangi ya kijivu, nyeusi na takataka zinazoelea juu. Pande zote mbili za mto kuna ardhi isiyo na mimea mingi yenye udongo uliokauka. Upande mmoja na vichaka na miti mingi upande wa pili.

Eneo la ujenzi au uchimbaji, ambapo mfereji mrefu na mrefu umefukuliwa ardhini. Ndani ya mfereji huo kuna watu watatu waliovalia mavazi ya kazi, yakiwemo fulana za rangi ya waridi na kofia ngumu za usalama wakifanya kazi. Mfereji huo unaonekana kuwa na maji kidogo chini.

Mbao iliyojengwa kama daraja au tatu dogo ikipitia katikati ya mazingira ya asili yenye mimea nyingi. Njia hiyo imetengenezwa kwa mbao zinazofanana na rangi ya kahawia iliyokolea na ina kingo za mbao imara pande zote mbili ambazo zinafanana na nguzo za mbao.

Kundi la pundamilia wakiwa katika mazingira ya wazi, yanayo onekana kama savana au nyika kavu katika sehemu ya mbele kabisa. Kuna punda milia wawili walio kaa karibu, moja akiangalia moja kwa moja mbele ya mwingine, akiwa upande wakulia. Nyuma yao kuna pundamilia uengi kadhaa wametawanyika katika eneo lenye nyasi kavu za rangi kahawia.

Kundi la watu wakiwemo watoto na watu wazima wakiwa wamesimama nje katika eneo lenye miti mingi. Wengi wao wamevalia barakoa za rangi tofauti zikionyesha uwezekano wa kufuata tahadhari za kiafya.

Mwanaume mwenye asili ya kizungu amevalia fulana ya samawati na suruali nyekundu akiwa amesimama katikati ya rundo kubwa la taka hasa chupa za plastiki.

Lori ndogo lililobeba mizigo mikubwa ya magunia na rundo la takataka huenda zikiwa zimetenganishwa kwa ajili ya kuchakatwa.

Afisa mmoja wa shirika la wanyama pori, anaelekezea bunduki yake simba na inasadikiwa kwamba amemuua.

Mwanamke aliyevaa fulana nyeupe na sketi nyekundu yenye maua anaonekana akipanda mti huku wasichana wawili wanafunzi wakiwa wamesimama pembeni yake.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Yuna mabasi mawili yenye rangi ya samawati na njano yakifanana na yale yanayotumika katika usafiri. Basi lililo karibu zaidi lina sehemu ya mbele inayoonekana wazi likiwa limesimama barabarani.

Treni nyeupe yenye mstari mwekundu na njano chini ikionekana nyuma ya uzio wa wavu wa chuma. Sehemu ya juu ya treni ina madirisha meusi. Treni inasimama kwenye nyasi kavu au vichaka vidogo inavyoashiria eneo la reli. Kwa mbali, nyuma ya treni, kuna mti.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya machungwa angavu, likiwa limeegeshwa karibu na jengo. Basi hili lina nembo ya ndege mwenye mabawa mapana iliyochorwa kwa rangi ya dhahabu au njano nyepesi upande wake.

Gari la moshi la abiria lilioegezwa linaonekana kupitia uzio wa waya wenye matundu ulioko mbele.

Mbele kabisa kuna basi la kijani kibichi lililopambwa michoro mbalimbali. Dereva au mhudumu mmoja wa basi hilo anaonekana amesimama karibu nalo.

Mazingira yenye shughuli nyingi mjini labda soko au kituo cha mabasi nchini kenya . Kitu kinaonekana wazi ni matatu au gari dogo la abiria lililo pakwa rangi na mapambo ya kuvutia.

Mfereji au handaki refu na jembamba lililojaa maji. Pande za mfereji zimetengenezwa kwa udongo mweusi au kahawia, zikionyesha kuwa umbo hilo lilichimbwa. Maji ndani ya mfereji yanaakisi mwanga kutoka juu.

Mabomba makubwa kadhaa yanayoonekana kuwa ya plastiki yakiwa yamewekwa juu ya kila mmoja. Mabomba haya yana rangi nyeusi kwa nje na yanafinyika finyika huku sehemu ya ndani ikiwa na rangi ya angavu ya samawati.

Eneo la ujenzi au uchimbaji ambapo kuna shimo refu na pana lililochimbwa ardhini. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umetimkatimka. Kwa umbali kuna majengo yanayoonekana na kunaweza kuwa na vifaa vya ujenzi au watu wanaofanya kazi.

Rundo la mabomba ya plastiki, yanaonekana kuwa ya rangi ya kijivu au nyeupe yaliyopangwa kwa namna ya rundo. Mabomba hayo yana ukubwa na kipenyo tofauti kuanzia madogo hadi makubwa na yamewekwa juu ya uso unaofanana na simiti au sakafu ya kijivu.

Safu ya mabomba manene yenye rangi ya samawati hafifu yaliyopinda na kuunganishwa kwa valvu mbalimbali. Mabomba haya yamepangwa kwa mstari, yakionyesha muundo wa kiwandani au kituo cha usambazaji maji.

Tenki kubwa jeusi la maji, likiwa na chapa ya Roto, iliyoonekana wazi upande wake. Tenki hilo limewekwa juu ya ukuta , au matofali, au zege, unaoashiria kua ni sehemu ya mfumo wa kuhifadhi maji wa jengo.

Eneo lenye rundo kubwa la takataka na uchafu lililotapakaa mbele ya jengo na nyasi ndefu. Chini kabisa kuna rundo la taka zenye rangi mbalimbali zikiwemo plastiki, karatasi na vitambaa zikionyesha uchafu wa mazingira.

Eneo la ardhi lililochimbwa, likiwa na mabonge makubwa ya udongo wenye rangi nyeusi. Unaonekana kuwa na unyevu. Katikati ya udongo huo, kuna bomba au nyaya zinazopita, zikiashiria kuwa kuna shughuli ya ujenzi wa miundombinu zilizofanyika au zinaendelea.

Maandari ya jengo linaloendelea kujengwa upande wa kushoto likiwa bado halijakamilika na linaonekana kama mifupa ya jengo ,katikati ya upande wa kulia kuna paa za nyumba na matangi mengi meusi ya kuhifadhi maji yaliyopangwa juu ya paa hizo.

Chemichemi ya maji inayotiririka ndani ya beseni la mawe. Maji safi na meupe, yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma, lililounganishwa kwenye ukuta wa mawe, yakijaa ndani ya besheni hilo. Besheni linaonekana kua la zamani, likiwa na mabaki ya mimea midogo.